Wanawake wawili wanaonekana wakiuza ndizi zilizoiva katika soko la wazi, wamesimama kando ya vibanda vyao ambapo makundi ya ndizi za manjano zimepangwa vizuri kwa kuwavutia wateja, ndizi hizi zinaonekana kuwa za aina mbalimbali.

Mwanamume aliyevaa kofia anaonekana akishikilia ndizi iliyoiva mikononi mwake akiinua kwa namna inayoonyesha fahari na kuikagua. Nyuma yake kuna miti ya migomba yenye majani makubwa ya kijani kibichi yakionekana yenye afya na kustawi vizuri.

Mkulima mmoja mwanamke anaonekana akichunguza shamba lake la migomba. Amevaa kofia nyekundu na mikono kuishika kiunoni. Anaangalia kwa makini hali ya migomba, akihakikisha kuwa majani yako salama na matunda yamekomaa vizuri.

Ngo'ombe wa maziwa wako katika eneo lao la makaazi wakionekana kuwa na afya nzuri na wenye utulivu. Wawili kati ya ng'ombe hao wanaonekana kuelekea polepole kwenye eneo la kunywesha maji, mmoja ameonekana kuwa amelala sakafuni.

Dereva wa bajaji, amewasili kwa mkulima mmoja kuyachukua maziwa, dereva huyu, ayamwagia katiaka vyombo ambavyo ni vya kuhifadhi na kusafirisha maziwa hayo, yupo na matumaini kuyachukua sokoni.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa wanaonekana wakila katika makazi yao ya kawaida. Wamesimama kwenye zizi. Kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake ya kulishia. Wanakula majani pamoja na chakula maalum cha mifugo. Zizi hili, lilionekana na usafi wa hali ya juu.

Kwenye mazingira tulivu ya ukulima, ndizi tatu zinaonekana zikiwa zimevunwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Ni za rangi ya kijani kibichi na zinavutia macho sana kwa anayetazama. Pembeni kuna mimea na majani yanayokua na rangi ya kijani kibichi.

Shambani mwa mkulima mmoja. Ndizi iliyonawiri vizuri inaonekana. Matunda ya ndizi hii ni rangi ya kijani kibichi iliyokolea kuashiria kwamba yamekomaa tayari kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya kiafya ya wanadamu.

Mkulima mmoja wa ngombe za maziwa, aliyevaa buti za mvua anaonekana akifanya usafi zizini ,ngombe wake wote wamesimama wima wakisubiri afanye usafi. Anazidi kunyunyiza maji kutumia pipe aliyoishika mkononi.

Ndizi nyingi zimepangwa chini sakafuni zikiwa zimeiva na kuonyesha rangi ya njano angavu baadhi ya ndizi hizo ziko katika mikungu mikubwa huku zingine zikiwa zimekangaishwa tayari kwa kuuzwa au kuliwa. Ndizi hizo zimewekwa juu ya sakafu safi.

Shambani mwa mkulima mmoja, anaonekana ndizi moja inayo vutia sana, ndizi hii; ni ya rangi ya Kichani ina oyonyesha ukomavu , matawi ya ndizi hii ni ya kijani pia yakiwa yanaendelea kusitawi kwa ueledi wake.

Katika mazingira ya uchafu sehemu ambapo takataka inatupwa, ng'ombe wanne wamefika wakichokora kutafuta chakula wale, moja ni wa rangi nyeusi mwingine rangi kahawia na wawili ni wa rangi nyeupe.

Mkulima wa kike akikamua ngombe huku akitabasamu Kwa furaha .Miguu ya ngombe huyu imefungwa Kwa Kamba iko. kumzuia asisonge na kusumbua mchakato wa ukamuaji. Ngombe amesimama Kwa utulivu akiruhusu maziwa kumiminika kwenye chombo maalum kilichoshikiliwa mkononi na mkulima huyu.

Ng'ombe wawili, tayari kukamuliwa. Wamefungwa miguu yao ya nyuma, huku kifaa cha kisasa cha elektroniki kutumika kufanya kukamua.

Ndizi nyingi, zilizovunwa kutoka shambani, zimepangwa vizuri katika soko la wazi zikionekanaka tayari kuuzwa. Zimewekwa katika makundi mbali mbali. Rangi ya ndizi hizi, ni ya kijani, kuashiria kwamba, bado ni mbichi.

Maziwa mara kwenye kibakuli yapo tayari kwa ajili ya kuliwa pamoja na kunywa kwa ajili ya afya ya binadamu.

Ndani ya shamba la migomba, migomba imepangwa kwa mstari ya moja kwa moja kwa mpangilio mzuri kila mgomba una majani mapana ya kijani kibichi yanayoning'inia kwa upana yakitengeneza kivuli kizuri juu ya ardhi, upande wa kulia wa shamba, mistari ya migomba imebeba mikungu ya ndizi za kijani kibichi ambazo bado zinakua.

Mkulima, aswa wa mambo ya kilimo na maziwa, anayeonekana kuhifadhi maziwa ambayo amekwisha kuyavuna na kutoka kwa, ng'ombe zake.

Ng'ombe anayekamuliwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamulia maziwa anaonekana, bidhaa vya kukamua vimefungwa kwenye matiti ya ng'ombe na maziwa yanaelekezwa kupitia mipira ya plastiki hadi kwenye chombo cha kuhifadhi maziwa hayo.

Ndizi, lililong'olewa maganda yote na kuwekwa kando. Hata hivyo, ndizi zingine bado hazijang'olewa maganda hayo.

Mkulima, wa ng'ombe mwenye sare zake rasmi za ukulima, kuchanja ng'ombe wake kutokana na magonjwa ya kigonzi.

Kwenye makao ya ng'ombe zizini wengi wameonekana kulala chini, wachache wameonekana kusimama akiwemo ng'ombe mwenye rangi nyeusi.

Juu ya meza panaonekana ndizi mbili zilizo iva, ndizi hizi ni za rangi ya njano na upande wa juu zimepasuka katika maganda yao. Ndizi hizi zinaonekana kua zimevunwa kutoka shambani.

Katika soko la wazi, ndizi zilizovunwa kutoka shambani zinaonekana kuwasili kwa ajili ya kuuzwa, ndizi hizi zimepangwa kwa kundi moja kubwa, mtu mmoja anaonekana kuendelea kuzipanga kuenda vikwango vya juu.

Ng'ombe wawili weusi wakipita kwenye birika la kuogesha mifugo kwa ajili ya matibabu dhidi ya wadudu na magonjwa ya ngozi. Kando ya eneo hilo, wakulima na watu wengi wamesimama wakitazama kwa makini mchakato huo. Baadhi wakiwa Wana mikono ikiwa kiunoni na wengine wakizungumza kwa sauti ya chini.

Ng'ombe wengi zizini, tayari wanakula chakula. Mkulima naye anapita kuhakikisha ya kwamba, kila mmoja amepata mahitaji yote yanayostahili.

Katika soko la wazi, ndizi zilizovunwa kutoka shambani na wakulima na wavunaji zimewasili sokoni. Ndizi hizi, zimepangwa kwa kundi moja kubwa zikisubiri wanunuzi na wateja waje kuzinunua.

Kwenye soko la wazi, ndizi nyingi zilizovunwa kutoka shambani zimewasili kwa ajili ya kuuzwa. Wauzaji wameketi na kusubiri kwa matumaini makubwa. Wapo wengine wanaonekana kupakia ndizi hizi, kwa ajili ya kusafirishwa kuelekea sehemu ambazo zinahitajika.

Mkulima akipukutua magunzi ya mahindi ili kupata punje za mahindi. Magunzi hayo, yamewekwa kwa wingi sakafuni, yakiwa yamekauka na tayari kwa kupukutuliwa. Mkulima anashikilia gunzi moja mkononi, akilitumia nguvu na ustadi kulipukutua, huku punje zikidondoka na kusanywa chini.

Ndani ya shamba la migomba, kuna mgomba mmoja wenye tunda la ndizi lililo salama na lenye afya bora, likining'inia kwenye shina lake. Rangi ya ndizi hiyo ni ya kijani kibichi iliyong'aa. Ikionyesha kuwa bado iko katika hatua ya kukomaa. Pembeni yake, kuna migomba mingine mingi yenye ndizi zenye afya bora zaidi zikining'inia kwa uzito kutokana na ukubwa wa matunda hayo.

Ndizi ilioiva sana, ikishikwa kwa mkono mmoja, rangi yake ya manjano yenye alama za kahawia, ikionyesha ukomavu wake na hali ya juu, nyuma yake kuna ukuta uliojengwa kwa matofali ya rangi ya udongo, ambao umeunganishwa kwa saruji na kuonekana na muundo wa kawaida wa matofali.

Shambani matunda ya ndizi yanaonekana kunawiri matawi ya kijani kwa ubora wake yamestawi. Migomba pia inaashiria upalilizi mwema wa mkulima mhusika.

Mkulima anaonekana akipanda mgomba wa ndizi shambani. Anautia mche wa mgomba kwenye mchanga ndani ya shimo akihakikisha kuwa ameutia wema kisha kufukia kwa udongo taratibu Vvijana wawili wansimama wakimtazama.

Mkulima shambani tayari amevuna ndizi. Yupo na furaha tele kwa mazao ambayo amekwisha kuyapata. Anaendelea kuyapakia kwenye maboxi yaliyomzunguka yeye ili kusafirishwa kwa ajili ya matumizi.

Shambani matunda ya ndizi yanaoanekana kunawiri sana hata matawi ya kijani yanaonekana kusitawi kuashiria kwamba mkulima alipalilia vizuri.

Katika mazingira ya shambani. Migomba iliyotengenezwa na kulindwa vizuri na mkulima inaonekana. Matawi yake ni ya kijani kibichi na yamenawiri vizuri. Yametengeneza kivuli na kule nyuma panaonekana kuwa pasafi.

Mkulima wa kike anaonekana akinyunyizia dawa mufugo wake kwa kutumia pambu ya kunyunyizia mgongoni. Amevaa mavazi ya kujikinga kuzuia athari za dawa.Ng'ombe wamesimama karibu. Na mmoja baada ya mwingine ananyunyiziwa dawa dhidi ya kupe au magonjwa ya ngozi.

Barabarani, panaonekana ndizi nyingi zilizovunwa kutoka shambani kusafirishwa kwenda sokoni. Ndizi hizi zimepangwa vizuri juu ya gari, huku zikiwa zimefungwa kwa usalama wa usafiri, chini yake kuna majani ya ndizi majani haya ya rangi ya kijani.

Shamba la mahindi lipo tayari kwa mavuno, linaonekana kujaa mahindi yaliyokomaa. Mimea ya mahindi imesimama wima huku mashine yake yakiwa makavu na rangi ya kahawia. Ishara kuwa yamekauka na tayari kuvunwa. Maganda ya mahindi yamekauka yakiwa yamefungana visuri yakificha mahindi yaliyo ndani.

Shambani mkulima wa matunda ya ndizi amefanya upalilizi mwema. Matawi ya kijani, yamestawili. Huku migomba ikiwa katika ubora wake. Hapa, mazao ya mavuno yanatarajiwa kuwa mema sana.

Ni zizini, katika makao ya ngombe maziwa, wakulima wawili wanaonekana kuwakamua ngombe wawo. Ngombe hawa, wamesimama kwa utulivu, na wakulima wanafanya jukumu hilo kwa umakinifu wakitabasamu kwa furaha tele.

Mkulima wa kiume anaonekana akikagua shamba lake la migomba akitembea kwa utulivu huku akitazama hali ya mimea mikononi mwake ameshikilia kisukari cha ndizi kikiwa kibichi na chenye afya njema, ishara kwamba mazao yake yanakuwa vizuri, mazingira yanazungukwa na kijani kibichi cha kupendeza, miti ya migomba ikiwa imesimama wima na majani makubwa yenye afya yakiangazia chini ya mwanga wa jua.

Kioski cha matunda kimepangwa vizuri na kinaonyesha aina mbalimbali za matunda ya kawaida. Kuna ndizi zilizoiva, mapera, maembe ya rangi ya chungwa, machungwa, na mengineyo. Haya yote yanaonekana kuvunwa kutoka shambani.

Ndizi zilizovunwa kutoka shambani zinaonekana kuwasili sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mtu mmoja anayeonekana kuwa mteja amebeba ndizi juu kuelekea kwa gari. Pembeni, mama mwingine ameinama kukagua ndizi hizo, kabla ya kuzinunua.

Dereva wa bodaboda anaonekana akikusanya maziwa kutoka kwa mkulima. Akitumia vyombo maalum vya kuhifadhi maziwa. Mkulima huyu amesimama karibu na vyombo hivi akimkabidhi dereva maziwa yaliyokamuliwa. Vyombo hivi vya chuma, vinaonekana kuwa kwenye pikipiki vikiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa.

Kwenye bustani shambani mwa mkulima, tunda la ndizi linaonekana tayari kuvunwa kishanda kizima cha ndizi imekomaa na ndizi zimejaa vizuri zikiwa na rangi ya kijani iliyopauka kuashiria ukomavu.

Kwenye makao makuu ya ukulima, wakulima wamefika kupokea mafundisho, jinsi ya kufanya ukulima bora, mwalimu anafundisha kwa njia ya ishara huku wakiskiza kwa kina, ili kupata yote.

Katika shamba la kijani kibichi linaonekana kuwa na mimea mingi, miti ya ndizi imestawi vizuri majani yake mapana ya kijani yakionekana yakiwa na afya njema sana huku mkulima anaonekana mwenye bidii sana kwa hiyo atapokea mazao mengi.

Ngano iliyovunwa inaonekana kwanikwa sehemu fulani ,watu wameizunguka wakitazama huku mmoja akizidi kuitandaza kwa umakini mno, mmoja anaonekana kuvalia kofia nyeupe wengine wakiwa na mavazi meusi.

Watu watatu wakiwa kwenye shamba la migomba, wamekusanya rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani na kuzipanga juu ya majani ya migomba ardhini watu wawili wamesimama na mmoja amepiga magoti na wote wanaonekana kuwa wanashughulikia hizo ndizi.

Mti wa ndizi wenye majani ya kijani kibichi umekaa vizuri ndani ya bustani, majani yake mapana na yenye kung'aa yanapepea taratibu na kutoa kivuli kizuri, mti huu unaonekana kuwa wenye afya njema na umezungukwa na mimea mingine midogo ukiupamba kwa maandhari yake ya kupendeza.

Mkulima mmojanaonekana kukamua ng'ombe mweusi, ameinama kando ya ngombe huyu huku akifanya kazi hiyo kwa umakini Sana, anatunia chombo maalum cha kukamulia maziwa yaani ndoo. Ng'ombe amesimama kwa utulifu kwenye zizi.

Mfugaji wa ngombe wa maziwa anaonekana akimimina maziwa kwenye vyombo vya chuma vya kuhifadhi maziwa ambavyo vimepangwa kwa mstari ulionyooka . Mkulima huyu ni mwanamke amevaa barakoa kufunika pua na mdomo , glovu mkononi pamoja na buti jeupe za mpira kwa ajili ya usafi na tahadhari za kiafya.

Ng'ombe wa maziwa, mwenye rangi nyeupe, yenye madoa meusi. Anaonekana, akikamuliwa maziwa, kwa kutumia mashine ya kielektroniki. Mashine hiyo, imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe ,kupitia miricha maalum ,na maziwa yanapitipia miricha hiyo hadi kwenye chombo cha kuhifadhi.

Mtu hung'oa maganda ya ndizi kwa ajili ya kupika huku zingine zikisalia upande wa chini.

Kwenye bustani shambani, tunda la ndizi linaonekana likiwa tayari kuvunwa. Kishada cha ndizi kinaning'inia kutoka shina lake. Ndizi hiyo, imekomaa vizuri ikiwa na rangi ya kijani kuashiria ukomaavu.